Mgonjwa amelazwa kwenye kiti cha matibabu huku mtaalamu wa afya akiwa amevaa glavu na mavazi ya kujikinga akihudumu kwa kutumia kifaa cha kisasa chenye mwanga wa buluu . Huduma hii ya kitabibu inalenga kutibu au kukinga matatizo ya kinywa na meno na ni sehemu muhimu ya kuimarisha afya ya jamii.

Maji yamejaa barabara na vyombo mbalimbali vya usafiri kama pikipiki na mikokoteni vinapita juu ya mafuriko hayo. Watu wanatumia miavuli na wengine wamevaa kofia za usalama. Hali hii ya mafuriko inaweza kusababisha milipuko ya magonjwa ya maji, uharibifu wa miundo mbinu na kuhatarisha usalama wa kiafya na kiuchumi mjini.

Mtu amelala kitandani akiwa amefungwa bandeji kichwani na mkononi, ishara ya kuumia au kuwa mgonjwa. Amevalia mavazi mepesi na kitanda kimefunikwa shuka ya bluu. Ukuta wa nyuma una rangi ya samawati na beige na chini kuna saa ya mezani pamoja na vifaa vingine. Mazingira yanaashiria wodi au chumba cha hospitali.

Chupa yenye ufuniko wa rangi ya cream imesimama wima na kubeba vidonge vya virutubisho vyenye foliki na madini ya chuma. Maelezo kwenye lebo yanaelezea manufaa yake kama kuongeza nguvu na kinga, kuboresha ngozi, nywele na kucha, kusaidia utengenezaji wa chembe damu na maendeleo bora ya mtoto tumboni.

Tangazo limeshughulikia huduma ya tiba asilia ya kimaasai likiwa na maandishi yanayohimiza ununuzi wa dawa. Pembeni mwa tangazo, dawa za miti shamba zimeonyeshwa kama suluhisho za kiafya mbadala.

Watoto wamesimama karibu na tanki la maji la rangi ya buluu, lililowekwa juu ya jukwaa la zege. Wakijaza chupa kwa bomba linalotiririsha maji. Mazingira haya yanaashiria jitihada za kuhakikisha upatikanaji wa maji safi kwa jamii, au wanafunzi. Hatua muhimu katika kulinda afya, kuzuia magonjwa ya tumbo, na kuboresha maisha ya kila siku.

Madaktari wawili wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa wakifanya upasuaji kwa umakini. Wanatumia glavu na vifaa maalum vya kitabibu pamezunguka kichwa cha mgonjwa aliyelala. Mazingira yanaashiria chumba cha upasuaji kilicho safi na salama kwa ajili ya matibabu.

Wauguzi wamesimama karibu na kitanda cha hospitali, wakitazama watoto wachanga waliozaliwa. Mwanamke aliye keti kitandani anawatazama watoto kwa upole. Watoto wamefunikwa kwa kanga za rangi ya ngavu. Ukuta wa nyumba ni wa rangi ya waridi na kuna vitasa vya umeme ukutani. Mazingira yanawakilisha huduma ya afya.

Daktari wa kike amevaa mavazi ya kujikinga kama koti jeupe, barakoa na glavu. Anamhudumia mgonjwa kwa kumchunguza meno kwa umakini, ishara ya huduma ya afya ya kitaaluma na usalama.

Mwanaume amesimama juu ya matumbwi uliyojawa na magodoro, magunia na bidhaa nyingine za nyumbani gari la maji linaelekea upande mmoja wa mto yenye maji mengi, usafiri huu wa majini huweza kuathiri afya iwapo usalama hautazingatiwa hasa wakati wa mafuriko au ajali za maji pia unaweza kuwa chanzo cha maambukizi.

Chupa mbalimbali za Virutubisho vya lishe vimepangwa mezani zikiwa na maandiko yanayoelezea viambato na faida zake kwa mwili. Baadhi ya vidonge vimewekwa mbele ya chupa hizo. Matumizi ya virutubisho hivi husaidia kuimarisha kinga, mifupa na afya kwa ujumla. Hasa pale lishe ya kawaida inapokua pungufu au isiyotosha.

Chupa ya dawa yenye maandishi yanayobainisha aina ya chanjo dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwi tumbwi na rubela. Karibu nayo sindano iko tayari kwa matumizi. Chanjo hii hulinda watoto dhidi ya magonjwa hatari hivyo huchangia afya bora na ustawi wa jamii.

Chupa tatu za virutubisho zimepangwa wima kila moja ikiwa na lebo tofauti na rangi maalum. Kila chupa ina maandishi yanayohusiana na kalsiamu dawa zinazosaidia afya ya mifupa. Bidhaa hizo zinaonyesha kwa namna ya kuvutia macho zikiwa sehemu ya kampeni ya lishe au tiba mbadala inayolenga kuimarisha mwili.

Watu wengi wamekusanyika mahali palipoharibika kwa moto. Majumba yameungua na mabaki ya nyumba yamo chini. Baadhi ya watu wamevaa mavazi ya rangi tofauti, wakichukua vitu vilivyo baki. Watoto na watu wazima wamesimama karibu. Wengine wakipita kwenye njia nyembamba. Mandhari inaashiria hali ya huzuni na mshtuko.

Mtu amevaa barakoa na glavu akimhudumia mwingine aliyevalia shati la rangi ya krimu akishikilia kifua kwa maumivu. Mpokeaji wa huduma akisaidiwa kwa haraka ishara ya hali ya dharura ya kiafya. Mhudumu amevalia mavazi ya kujikinga akifanya kazi katika mazingira ya tahadhari kubwa kiafya.

Chupa ndogo ya dawa yenye mfuniko wa buluu ina maandishi yanayoelezea aina ya chanjo dhidi ya magonjwa ya kuambukiza. Maandishi yamedokeza dozi ya mtu mmoja Mazingira haya yanawakilisha juhudi za kinga ya afya kupitia chanjo kama sehemu ya huduma ya matibabu na uzuiaji wa mlipuko

Ubao umeandikwa kuhusu huduma za tiba za daktari ukiorodhesha magonjwa mbalimbali anayoweza kutibu. Mbele ya ubao huo kuna chupa za glasi zenye dawa zikionyesha matumizi ya tiba mbadala au za asili kwa ajili ya afya.

Mwanamke mwenye vazi la kitamaduni na tabasamu kubwa amesimama huku akiinua pedi ya kike mkononi. Wengine wameketi nyuma yake wakitazama kwa makini baadhi wakiwa na vichezo. Mazingira haya yanadokeza kikao cha elimu kuhusu afya ya hedhi kikiendeshwa kwa njia ya kuhamasisha na kuelimisha kwa uwazi na heshima.

Mtoto amevalia shati ya mistari ya manjano na nyeusi. Amelazwa upande mmoja huku akishikiliwa na watu waliovaa glavu nyeupe. Uso wake una maumivu au hofu ishara ya kwamba anapokea huduma ya afya au chanjo. Watu waliomshika ni wahudumu wa afya wakifanya kazi yao kwa umakini.

Vidonge vyekundu vimepangwa sambamba na matunda madogo ya buluu kando ya chupa ya plastiki ya dawa yanye kifuniko kimewekwa pembeni. Mpangilio huu wa vitu unaashiria uhusiano kati ya lishe asilia na tiba ya kisasa. Mazingira ni safi, yakionyesha uzingatiaji wa afya na kinga ya mwili kwa njia tofauti.

Mfanyakazi amesimama nyuma ya kaunta ya mapokezi akiwa anatabasamu ndani ya kituo cha huduma za afya ya kinywa ,ukuta wa nyuma umebandikwa nembo ya taasisi na taarifa mbalimbali za malipo, mazingira haya yanasisitiza umuhimu wa huduma kwa wateja, uwazi wa gharama, na upatikanaji wa matibabu ya kitaalam kwa jamii.

Watu wamesimama uwanjani wakiwa wamevaa mavazi meupe ya kitabibu na kila mmoja amebeba kisanduku kilichoandikwa nembo maalum. Masanduku hayo yanaweza kuwa ya kuhifadhi vifaa vya matibabu au dawa muhimu. Tukio hili linaashiria juhudi za utoaji wa huduma za afya katika maeneo mbalimbali au yenye changamoto za usafiri.

Vipo vipande viwili vya chupa ndogo vikiwa na vifuniko vya rangi ya buluu na maandiko ya chanjo ya magonjwa matatu ya virusi. Nyuma yake kuna box jeupe lenye maandishi na sehemu ya juu ya rangi ya samawati. Bidhaa hizi uhusiana na kinga dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela.

Chupa ya plastiki yenye mfuniko wa rangi nyekundu, imesimama wima. Ikiwa na maandishi yanayoelezea kuwa inahusiana na virutubisho vya kuongeza madini ya chuma mwilini. Maelezo kwenye lebo yanaashiria matumizi yake ya kusaidia uchovu, ukuaji wa seli nyekundu, na lishe bora. Bidhaa hii ina sehemu ya tiba mbadala, au lishe ya afya.

Maboksi mbalimbali ya dawa yamepangwa kwa mpangilio, kila mmoja likiwa na jina linaloeleza matumizi yake, kama vile dawa ya ini, msongo ya wazo na virutubisho vya mwili. Zinaashiria huduma za kiafya na lishe bora.

Vidonge vya aina mbalimbali zimepangwa mbele ya boxi na chupa za plastiki. Kila kifurushi kikiwa na rangi tofauti na maelezo maalum. Baadhi ni dawa za kukinga au kutibu maambukizi huku vingine vikiwa virutubisho vya mwili. Mpangilio huu wa bidhaa unaonyesha juhudi za kukuza afya kupitia tiba ya kisasa na lishe sahihi.

Chupa ndogo za dawa zimepangwa kwa mpangilio zikiwa na maandishi yanayohusu chanjo ya surua, matumbwitumbwi na Rubella. Pembeni sindano zimewekwa tayari kwa matumizi ya kitabibu. Mazingira haya yanaashiria maandalizi ya huduma ya kinga ya afya kwa jamii.

Mtoto amesimama mbele ya mtu mzima, wakiwa karibu na tanki jeusi lenye alama ya UNICEF. Wote wamevaa barakoa na wanashirikiana kusafisha mikono kwa maji kutoka kwenye bomba ndogo. Mandhari yanaashiria juhudi za kudumisha usafi na kuzuia magonjwa kwa kufuata taratibu za afya.

Mtu aliyevaa kofia ya pikipiki na barakoa amesimama karibu na meza iliyojaa chupa na vifurushi vya bidhaa za asili. Mwingine aliyevaa kanzu anaeleza jambo huku akiinua kidole. Inaonyesha mazingira yanadokeza shughuli ya kuuza bidhaa za lishe au tiba mbadala katika soko la wazi.

Madaktari wamevalia mavazi ya upasuaji na vifaa vya kujikinga huku wakimshughulikia mgonjwa aliyelala kitandani. Mwanga mkali ukimulika eneo la upasuaji. Mazingira ni safi na tulivu, yakionyesha kazi ya kitabibu inayofanywa kwa umakini mkubwa.

Kisanduku cha dawa, kimeandikwa kuhusu chanjo ya homa ya manjano. Kikiwa na maandishi ya tahadhari juu ya matumizi yake na hifadhi mbali na watoto.

Chupa imeandikwa taarifa kuhusu kirutubisho chenye madini ya chuma kwa kiwango maalum kwa kila matumizi kikiambatana na Vitamini C. Ndani ya chupa hiyo kuna vidonge vilivyotengenezwa kwa umbo la kutafuna. Mandhari inaonyesha umuhimu wa lishe bora katika kuboresha afya na kuzuia upungufu wa madini mwilini.

Watu wameketi chini ya hema wakiwa wamevaa barakao, wakisubiri huduma ya kiafya. Daktari aliyevalia mavazi ya kujikinga, barakoa, na glavu, anampatia mwanamke chanjo. Mandhari yanaonyesha tahadhari ya kiafya, na mpangilio unaoonyesha zoezi la kinga dhidi ya ugonjwa fulani.

Sanduku la dawa limewekwa kwa uangalifu likiwa na maandishi yanayoelezea kirutubisho cha afya. Pembeni yake, chupa ndogo yenye dawa ya milimita moja imewekwa ikionyesha kipimo mahususi cha matumizi. Mandhari hii inaangazia umuhimu wa virutubisho katika kuboresha kinga na afya ya mwili kwa ujumla.

Duka limepangwa kwa mpangilio mzuri likiwa na dawa za jadi kwenye rafu. Pembeni, jedwali linamaandiahi yanayoelezea kuwa wataalam wa kutibu magonjwa mbali mbali. Chini ya jedwali hiko, chupa za glasi limejaa dawa za asili. Maandhari inaonyesha mchango wa tiba mbadala katika sekta ya afya.

Muuguzi amesimama karibu na mgonjwa aliyelala kitandani akimpatia huduma kwa uangalifu . Vyombo mbalimbali vya hospitali vimewekwa karibu, vikionyesha mazingira ya kitabibu. Mandhari ni safi na ya utulivu yakionyesha hali ya matunzo na huduma ya afya, hali inaashiria usimamizi bora wa wagonjwa na utoaji wa huduma za kitaalamu.

Mwanamke amevaa mavazi ya kujikinga, akiwa amebeba mtoto mchanga mikononi mwake. Uso wake una furaha na upole, ishara ya kujali na huruma. Mazingira yanaashiria usafi na tahadhari ya kiafya. Mandhari yote yanasisitiza huduma bora na ulinzi kwa maisha mapya.

Wahudumu wawili wa afya wamesimama karibu na vifaa maalumu vya kuwahudumiwa watoto wachanga. Kila mmoja anashughulika kwa makini, akihakikisha usalama na ustawi wa watoto waliozaliwa ndani ya mashine za kusaidia uhai. Mazingira yanadhihirisha huduma ya hali ya juu ya kitabibu kwa watoto wachanga.

Sanduku mbili za dawa za vidonge zimetengwa pamoja, kila moja ikiwa na maandishi yanayoelezea dawa ya kutibu Malaria. Karibu na masanduku hayo vidonge vimepangwa kwa uangalifu. Mandhari yote yanaonyesha matumizi ya dawa katika kupambana na magonjwa hasa katika sekta ya afya ya msingi.

Majengo kadhaa yamejaa moto mkubwa unaotoa moshi mzito unaopanda juu. Tukio hili linaweza kusababisha athari kubwa kiafya kama vile matatizo ya kupumua kutokana na kuvuta moshi, majeraha ya moto, na mshtuko wa kisaikolojia kwa waathiriwa.